Jamaa huyu anaingia katika duka la M-Pesa, ambalo mlango wako mpakwa rangi ya kijani kibichi na lime andikwa jina M-Pesa vilevile duka hili linafanya kazi ya photocopy na kuuza vifaa vya pikipiki.

Kwenye duka hili ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao na miti, kunauzwa viatu vya mguuni vyenye rangi ya kahawiya, ambavyoo vimerembeshwa kwa kutumia rangi mbalimbali.

Mkononi mwa mtu huyu kuna pesa tofauti tofauti. Kuna shilingi mia mbili ambayo ina rangi ya blue , kuna shilingi mia moja na shilingi hamsini za Kenya.

Dukani kuna mapambo ya aina mbalimbali kama vile mishipi. Mapambo haya ni ya rangi mbalimbali kama vile bluu, nyekundu, samawati, kijani kibichi. Dukani vilevile kuna mifuko ya kubebea vitu.

Samaki hawa ni wa aina mbalimbali kama vile ngege ambao wameshakaangwa kwenye mafuta na wanavutia kwelikweli. Wako kwenye kibanda kuuzwa, ili kuweza kujitafutia riziki na vile vile kupata pesa.

Kwenye rafu ya duka hili la jumla, kuna vitu mbalimbali. Katika rafu hii, kuna maziwa ya Delamere ambayo yako katika pakiti na ni maziwa lala.

Huku sokoni kunauzwa bidhaa kadha wa kadha kama vile dania, pilipili, mahindi mabichi, machungwa, vitunguu, mifuko ya kubeba bidhaa, leso na kadhalika.

Gari hili kubwa lenye rangi nyekundu, linasafirisha magari madogo yenye rangi tofauti kama vile kijivu, kijani kibichi, nyeupe, nyeusi, nyekundu, na kadhalika.

Milango ya duka hili imepakwa rangi ya kijani kibichi na kuandikwa jina m pesa ishara kwamba wanapeana pesa na unaweza kuweka pesa na kutoa pesa vile vile wanauza bidhaa kama vile maji, mafuta ya mboga na bidhaa zingine.

Kwenye duka hili kuna mashine ya kutolea maziwa, almaarufu ATM katika lugha ya Kiingereza. Vilevile katika duka hii kunauzwa mayai, keki na maziwa lala.

Duka hili lina mapambo ya mwili ya ina mbalimbali yenye rangi tofauti tofauti kama vile samawati, nyekundu, manjano, kijani kibichi na kadhalika.

Kibanda hiki ambacho kimetengenezwa kwa kutumia miti na mbao kina nyanya zenye rangi nyekundu ambazo zimeiva. Vitunguu vya rangi zambarau pamoja na viazi.

Pesa hizi ni za Jamhuri ya Kenya. Kuna noti ya shilingi elfu moja ambayo mbele yake kumechorwa jumba la KCC. Kuna noti ya shilingi mia tano ambayo ina rangi ya kijani kibichi, kuna noti ya shilingi hamsini na vile vile noti ya shilingi mia moja.

Gari hili ambalo ni la rangi nyeusi, linagurudumu ambalo lina rangi nyeusi vile vile, ukingo wa gurudumu hili ambalo unameremeta ni wa rangi ya kijivu.

Magari haya ambayo ni aina tofauti na rangi tofauti kama vile nyekundu, buluu, nyeupe, nyeusi na kijivu yako katika sehemu ambayo panauzwa magari.

Magari ya aina mbalimbali yako katika uwanja wao wa kuuzwa. Kuna magari ya aina tofauti tofauti yaliyo na rangi kama vile nyeupe, nyekundu, buluu, ya kijivu,